Kikundi cha watu kimekusanyika katika mazingira ya wazi huku bendera na matangazo yakionekana kwa mbali. Rangi na nyuso za watu zinaashiria tukio la kijamii au tamasha. Mandhari inaelekea kuwa ya mijini yenye mwingiliano wa kitamaduni.

Watu wawili wameketi kwenye ngazi za ndani wakitumia vifaa vya kidijitali moja na kompyuta mpakato mwingine na kibao cha kielektroniki vazi la hodi na rangi angavu vinatoa taswira ya mazingira ya kisasa na ya kujifunza ya vijana. Muundo wa ngazi na mwangaza wa asili huongeza mvuto wa mahali pa kusomea au kushirikiana.

Watu wawili wameketi juu ya vitabu wakitazamana kinyume kila mmoja akizingatia kazi kwenye kompyuta mpakato. Mandhari ya nyuma ina mimea na mawingu angani yakiongeza utulivu wa hali. Taswira hii inasisitiza hali ya kujifunza na teknolojia katika mazingira ya amani.

Kompyuta mpakato imefunguliwa na skrini ina maandishi ya E- learning pamoja na alama ya kofia ya kuhitimu. Meza ina kikombe cha kahawa, vitabu na mimea midogo huku mwanga wa asili ukimulika kutoka dirishani.

Mtu ameketi kwenye kiti cha kijani akitumia kompyuta mpakato. Amevaa koti la samawati hafifu na suruali ya jeans iliyochanika. Ukuta wa nyuma hauna mapambo ukileta utulivu wa mazingira ya kujifunza au kufanya kazi nyumbani. Mpangilio huu huakisi hali ya kujitegemea na umakini wa kisasa.

Watu wawili wamekaa meza ya nje wakijadili kwa utulivu. Mmoja anaandika, mwengine anatumia kompyuta. Kikombe cha kahawa kiko mezani kikiongeza hali ya mazungumzo ya kikazi. Mandhari asili yanazunguka eneo hilo kwa utulivu wa kuvutia.

Mtu ameketi kazini akitumia kompyuta mpakato na vifaa vya mezani kama kibodi na kipanya. Kuta za ofisi na kigawanyaji cha wazi vinatengeneza mazingira ya kazi ya kisasa.

Mtu ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato, huku skrini kubwa ikonyesha mkutano wa video na washiriki kadhaa. Mezani kuna vifaa vya kazi kama kalamu, simu, nyaraka na vitabu, pamoja na mimea miwili pembeni, inayopamba mazingira. Mpangilio huu unaonyesha mazingira ya kazi ya nyumbani au ofisi ya kisasa.

Mtu mmoja ameketi mezani akishiriki mkutano wa video kupitia kompyuta mpakato akiwa na vifaa kama simu, kalamu na skrini ya ziada. Watu kadhaa wanaonekana kwenye skrini wakionyesha mawasiliano ya kikundi. Mazingira haya huonyesha hali ya kazi ya mafunzo ya mbali kwa njia ya kisasa.

Mtoto ameketi mezani akishika kalamu akijishugulisha na kazi ya kuandika au kuchora. Vitabu na daftari vimepangwa pembeni, vikibainisha shuguli ya masomo. Mazingira yanatoa hisia za utulivu na umakinifu wa nyumbani au darasani.

mikono miwili inafanya kazi kwa pamoja, moja inatandika maandishi kwenye daftrai, nyingine inabonyeza vitufe v ta kompyuta. Vifaa kwa kiada kama stikibodi na vipokea sauti vinaonekana pembeni yakiongeza ladha ya mazingira ya kujifunza au kufanya kazi. Mpangilio huu huakisi hali ya kujifunza kwa njia ya kidijitali na ya kawaida kwa wakati mmoja.

Meza imejaa vifaa vya kielektroniki huku komputa ikionyesha ujumbe succesful procedure ukizungukwa na picha za mifumo ya data watu kadhaa wanashirikiana kazini wakibainisha mafanikio ya kiteknolojia. Mandhari uakisi mazingira ya kazi ya kisasa yanayochochea ushirikiano na ubunifu wa kidijitali.

Mchoro wa kidijitali unaonyesha kichwa chenye gia ndani, kikiwakilisha akili bandia. Picha imezungukwa na alama za video, cheti, kitabu na chati huku mkono ukielekeza kwenye mojawapo. Mandhari ni ya teknolojia na ya kisasa.

Kompyuta mpakato inaonyesha mkutano wa video wenye washiriki kadhaa. Pembeni kuna daftari, kalamu, kikombe cha samawati na tufaha juu ya vitabu viwili. Mandhari hii inaashiria mazingira ya kazi au masomo ya mtandaoni nyumbani.

Mtu ameketi mezani, akiandika kwenye daftari huku kompyuta mpakato ikiwa mbele yake. Karatasi, jalada la kijani, na picha za ukutani huongeza hali ya kujitunza kwa utulivu. Mandhari haya yanachanganya umakini wa kazi na mazingira ya nyumbani.

Kompyuta inaonyesha ikoni ya hati na alama za tiki ndani ya kisanduku cha mazungumzo, ikisisitiza majukumu ya kielimu, maneno online education yanasisitiza muktadha wa kujifunza kwa njia ya mtandao. Taswira huakisi matumizi ya teknolojia katika elimu ya kisasa.

Mkono wa binadamu unanyosha kuelekia kwenye kiolesura cha kidijitali chenye ikoni, za maarifa, muda, watu na teknolojia ya wingu, maandishi ya e-learning yanasisitiza dhana ya kujifunza mtandaoni kwa kutumia nyenzo bunifu, mandhari huakisi mabadiliko ya elimu kuelekia majukuwa ya kidijitali.

Mtu aliyevalia shati la mistari anafanya kazi mezani akitumia kompyuta mpakato na daftari. Dirisha huleta mwangaza wa asili huku sehemu ya jikoni ikionekana nyuma. Mazingira haya yanapendekeza utulivu wa kujifunza au kuandika nyumbani.

Mwalimu amesimama karibu na mwanafunzi anayefanya kazi kwa komputa huku mwanafunzi mwingine ameketi pembeni akiwa makini meza imejaa vifaa vya kujifunzia kama karatasi na kalamu na bango la herufi lipo ukutani nyuma yao. mandhari hii inaakisi hali ya kujifunza katika darasa la kisasa linalo zingatia teknolojia.

Mtu ameketi kwenye dawatia akitumia kompyuta mpakato akiwa amevaa koti la samawati na saa ya dhahabu mkononi, pembeni kuna kikombe cha kahawa na mmea wa kijani unaoleta hali ya utulivu. Mandhari ya ofisi yenye mwanga wa asili na mtu mwingine anayefanya kazi nyuma huashiria mazingira ya kitaalamu na mkusanyiko wa shuguli za ofisini.

Kompuyta ya mezani imewashwa ikionyesha skrini yenye mandhari ya samawati na maandishi makubwa ya online learning . Menu ya upande ina vipengele vya programu vilivyopangwa kwa urahisi. Mwanga wa skrini na mpangilio wa dawati huleta hisia ya kujifunza kwa njia ya kidijitali katika mazingira ya utulivu.

Komputa mbili zenye skrini tofauti zimetumika na watu walioketi mezani wakishughulika na programu na maandishi ya kifundi, skrini moja inaonyesha msingi wa komputa ulio na muundo wa kazi huku nyingine ikionyesha programu au hati ya wavuti. Mandhari huakisi mazingira ya kazi ya kisasa yanayozingatia teknolojia, ubunifu na ushirikiano wa kikazi.

Katika chumba kilichojaa mwangaza wa asili, kutoka dirisha lenye pazia, mtu mmoja ameketi akishika kifaa cha kidijitali huku mwengine amesimama nyuma yake kwa utulivu. Mkono mmoja ukiwa begani mwa aliyejikita kwenye kazi. Kabati jeupe la nyuma na samani linaojenga hisia ya mazingira ya nyumbani yanayofaa kwa mazungumzo ya faragha, ushauri au mwongozo wa kibinafsi.

Mtu aliyevalia suti ya kijivu na tai ya samawati ameketi mezani akishughulika na kifaa cha kielektroniki. Pembeni kuna kioo cha duara na kitabu kilichofunguliwa huku rafu ya nyuma ikibeba vitu kama vitabu na vita. Dirisha kubwa linaangaza mandhari ya usiku likileta mtazamo wa usakinishaji wa kisasa unaojumuisha utulivu, ubunifu na umakini wa kazi.

Mwalimu ameketi kwenye dawati akifundisha kupitia kompyuta ndogo huku kamera ikielekezwa kwake. Ubao mweupe nyuma yake umeandikwa maswali ya hesabu yanayohitaji suluhisho. Kalamu mkononi na karatasi mbele humtayarisha kwa somo linaloendeshwa kwa njia ya mtandao, likisisitiza mafundisho ya kisasa yenye muktadha wa kidijitali.

Mtoto ameketi kimakini mezani mbele ya kompyuta mpakato na karatasi za mazoezi akisoma au kufanya kazi ya kujifunza. Shati la machungwa linamulikwa na mwangaza wa ndani likitofautiana na mtu mwingine aliyekaa nyuma yake kwa utulivu. Mpangilio huu huashiria hali ya kujifunza na mazingira ya nyumbani yenye utulivu wa fikira.

Mtoto ameketi mbele ya komyuta mpakato akiwa na vifaa vya sauti akiandika kwenye daftari lake, fulana nyekundu enye maandishi ya class of 2018 na majina ya wanafunzi inaangazia muktadha wa elimu, mandhari hiyo inaelekea kuhusiana na mazingira ya kujifunza kutoka nyumbani au darasani.

Kompyuta ya mezani imesimama mbele ya mtu aliyevaa earphones akiwa kwenye skrini yenye jedwali la takwimu zilizoandaliwa kwa safu na nguzo. Vitabu na makaratasi vimepangwa pembeni vikiongeza mandhari ya kujifunza au kazi ya kitaaluma. Mazingira haya huakisi umakini, utulivu na matumizi ya teknolojia katika kuendesha shughuli za kielimu au kikazi.

Kompyuta ndogo yenye skrini nyeusi imewekewa kofia ya kuhitimu juu yake ikiwa imezungukwa na vitabu vya rangi mbalimbali kama kijani, pinki, samawati na njano. Utepe wa dhahabu ulioko kwenye kofia huashiria mafanikio huku mpangilio wa vitabu ukidokeza hazma ya maarifa. Mandhari hii huakisi mchakato wa kujifunza kwa bidii na mafanikio yanayotokana na maarifa ya kisasa.

Watoto waliovaa sare za samawati na manjano wameketi darasani wakitumia komputa ndogo mezani, mtoto mmoja anavaa kofia ya samawati, huku ubao mweusi na rafu zilizojaa vitabu vikiwa nyuma yao. Mandhari huakisi ujumuishaji wa teknolojia katika elimu ya msingi na hali ya kujifunza kwa mazingira ya kisasa yenye mtazamo wa kidijitali.

Kijana amesimama kwenye kituo cha treni akiwa ameshika kipata kielektroniki akitazama mbele kwa makini. Treni ya rangi ya samawati iko nyuma na watu watatu wanapita wakielekea maeneo tofauti. Kuta za kijani na mwanga wa asili huunda mazingira ya kusafiri ilio tulizo na mpangilio mzuri.

Mtoto ameketi kimya mezani akiwa amevaa sweta ya kijani kibichi, kalamu ya samawati mkononi ikiwa tayari kwa kuandika, daftari lililofunguliwa, kompyuta nyekundu na kikapu kilichojaa vifaa vya kuandikia huongeza upekee wa hali ya kujifunza. Rafu iliyo nyuma yenye chupa za kioo na mmea wa kijani huleta mandhari ya utulivu wa kitaaluma.

Watu wawili wamekaa kwenye meza yenye komputa mpakato wakizungukwa na makabati ya kadi za kumbukumbu, sweta za waridi na kijivu zinatoa mvuto au utulivu wa kazi huku headphones na umakini wao vikidokeza hali ya watafiti au marejeleo, mpangilio wa chumba huashiria mahali pa maarifa, utunzaji wa historia na kazi za kitaalamu.

Vitanda vya gorofa vimepangwa vizuri kwenye chumba cha mabweni cha wasichana wa shule ya upili ya St. George's, Mashuka, samawati yenye michoro. Hutoa muonekano safi na wa kuvutia. Mandhari, huakisi nidhamu na utulivu wa mazingira ya shule.

Sehemu ya kulala yenye vitanda vya gorofa viwili vya mbao. Vimepangwa kwa mpangilio. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa upande wa kulia. Mandhari huleta hisia za utulivu na mpangilio safi wa mazingira ya vitandani.

Chumba cha kulala chenye ukuta wa kijani kina kitanda kikubwa chenye shuka za mistari, meza mbili za pembeni zikiwa na taa za mezani na zulia la mistari chini. Dirisha lina pazia upande wa kushoto huku meza ndogo ya maua ikiwa pembezoni mwa kitanda. Mandhari inasisitiza utulivu na mpangilio maridadi wa kisasa.

Chumba kimepambwa kwa rangi za njano na sambarau kikiwa na vitanda vya gorofa venye muundo wa chuma meupe, mapasia meupe na maandari wa maua ukutani uongeza mvuto wa mazingira ya ndani.

Kitanda chenye shuka la kijani, kimetandikwa kwa mpangilio safi ,kikiwa na neti ya mbu iliyoning'inia juu ,taulo na ngozi zimetandikwa kwa utaratibu huku kabati ambao lenye milango miwili likiwa limeegeshwa pembeni, ukutani msalaba umewekwa kwa heshima na dirisha linatoa mwanga wa asili unao angaza chumba kizima kwa utulivu.

Wachezaji wa mpira wa miguu wanachuana, kwa bidii kwenye uwanja wa nyasi uliowazi, huku wengine wakiwa wamevaa bibs kuonyesha timu tofauti .Majengo na miti ya miji huonekana nyuma, yakipa mandahri ya mjini. Taswira huonyesha amasa ya michezo ya kijamii, ikisisitiza umoja, afya na burudani miongoni mwa vijana.

Chumba cha kulala kilichojaa vifaa, kinaonyesha watu wawili wakitumia simu. Mmoja ameketi juu ya kitanda cha ghorofa, mwingine amesimama pembeni. Kabati la kijani lenye nguo na viatu sakafuni huonyesha mpangilio wa maisha ya pamoja. Mandhari huakisi mazingira ya kuishi ya vijana, ikisisitiza utumiaji wa teknolojia, urafiki, na urahisi wa mawasiliano katika maisha ya kila siku.

Madawati na viti vimepangwa ndani ya darasa lenye mwangaza wa kutosha madirisha yenye mapazia ya hudhurungi. Ubao mweupe uko mbele ya chumba karibu na meza ya mwalimu iliyo na kinas picha cha kompyuta, kiyonia cha kunasa cha kutolea picha kimening'inizwa juu kikiashiria matumizi ya kiteknolojia katika ufundishaji.

Vitanda viwili vya watu wawili vimetenganishwa kwa pazia jeupe na la samawati kwa mpangilio wa faragha. Sakafu ya vigae na madirisha yenye mwanga wa asili huleta utulivu. Mandhari inaelezea mazingira ya kulala yaliyo nadhifu na yenye mpangilio wa kisasa.

Chumba kilichojaa meza za mafunzo kimepangwa kwa ustadi kila moja ikiwa na mfano wa mwili wa binadamu kwa kufanyia mafunzo ya kitiba. Vifaa vya upasuaji, skrini na vifaa vy ziada vinaonyesha hali tayari ya mafunzo ya vitendo. Mandhari huakisi mazingira ya kufundishia, ujuzi wa matibabu yakisisitiza usafi, umakini na ubunifu wa teknolojia ya kisasa.

Chumba kidogo chenye sakafu ya vigae kina vitanda viwili vya gorofa vya mbao. Kila kimoja kikiwa na godoro la samawati na mto wa rangi hiyo hiyo. Dirisha lenye pazia iko upande wa nyuma likileta mwanga wa asili. Mandhari hii huonyesha mpangilio rahisi lakini wenye usafi na utaratibu kwa malazi ya pamoja.

Vitanda vya ghorofa vya chuma vimepangwa kwenye chumba chenye mwangaza wa kutosha kupitia dirisha lenye pazia. Rafu ndogo pembeni imejaa vifaa mbalimbali na sakafu ya vigae huongeza usafi wa mandhari. Taswira huashiria mazingira ya malazi ya shule au bweni la kawaida.

Chumba chenye mwanga wa machungwa kina vitanda viwili vya ghorofa vya mbao, kila kimoja kikiwa na blanketi na mito ya rangi tulivu. Sakafu ya mbao na mlango unaoelekea bafu huongeza hisia za urahisi na utulivu. Mandhari hii huashiria mazingira ya pamoja yanayozingatia usafi, faraga na matumizi ya kijamii au kielimu.

Uwanja mkubwa wa michezo ya ndani unaonekana ukiwa na wachezaji kadhaa wanaocheza badminton kwenye ukumbi zilizogawanywa kwa net . Viti vya watazamaji vimepangwa kwa tabaka na rangi mbalimbali: samawati, kijani na manjano, vikizungukwa uwanja huu kwa mtindo wa nusu duara.

Wanafunzi wanne wameketi kwenye viti vya mpangilio wa darasa kila mmoja akiwa makini na kompyuta ya mezani mbele yake. Suti za shule za rangi nyekundu na blauzi za checked huashiria mshikamano wa taasisi ya elimu, mapazia ya dirisha huruhusu mwanga wa mchana kuingia na mpangilio wa dawati unakuza hali ya kujifunza inayochanyanya teknolojia na nidhamu ya kidarasa.

Safu ya madawati ambao yaliunganishwa na viti vya chuma vimepangwa kwa mistari iliyonyooka vikiwa vimetazama mbele upande wa ubao. Sakafu ni ya saruji iliyopigwa msasa na mwanga wa asili waingia kupitia madirisha makubwa yaliyoko juu ya ukuta. Hamna mtu yeyote ndani, hali inayoweka utulivu na mandhari ya maandalizi ya somo linalofuata. Mazingira yanaita utulivu wa masomo na nidhamu darasani.

Wanafunzi wa udaktari waliovaa mavazi meupe ya maabara na barakoa wamesimama karibu na kitanda cha hospitali kilicho na mfano wa mgonjwa. Mazingira haya yanatoa hisia za mafunzo ya vitendo, ushirikiano wakitaalamu na maandalizi ya kazi ya afya kwa uangalifu na ufanisi.

Chumba cha manjano ina kitanda chenye mashuka tofauti, meza, kiti cha plastiki na mlango wa kuelekea bafuni. Rafu za kuhifadhia vitu zipo ukutani zikikamilisha mpangilio wa maisha ya kawaida. Mwonekano wa nafasi hii inasiistiza hali ya utulivu na urahisi wa matumizi.

Watoto wancheza kwa furaha kwenye uwanja wa tenisi wa rangi ya samawati. Mipira imetawanyika huku wakisongea karibu na wavu. Mandhari ya nyuma inaonyesha michezo mingine ikiendelea ikiashiria msisimko wa shughuli za kimichezo na ujifunzaji wa kijumuia.

Mito miwili yenye mistari ya kahawia na kijivu imelazwa juu ya kitanda kilichofunikwa kwa shuka safi za rangi nyeupe karibu na ukuta wa mbao wenye taa ya mezani upande wa kulia. Muundo wa miti huleta hisia ya mtindo wa kisasa na mwanga wa ndani huongeza utulivu wa chumba cha kulala chenye mpangilio maridadi.

Safu za viti na meza zimepangwa kwa mpangilio wa darasa lenye utulivu. Taa ya asili ikimiminika kupitia madirisha marefu. Rangi ya kuni na chuma huashiria uimara na huku ubao wa mbele ukisubiri mijadala ya mafunzo. Kimya kilichotanda ndani hujenga matarajio ya maarifa yanayokaribia kufutwa juu ya uso wa ubao.

Blanketi yenye mistari ya rangi tofauti zimelazwa kitandani kilicho karibu na dirisha lenye pazia la kijani. Dawati ndogo na kiti vipo upande mmoja vikikamilisha mandhari ya chumba cha ndani chenye mwanga wa kutosha. Mpangilio huu huashiria maisha ya kawaida yenye utulivu na utunzaji wa mazingira ya ndani.

Meza na viti vimepangwa kwa mpangilio unaotoa nafasi ya kujifunza kwa utulivu , kila sehemu ikiwa na kizuizi cha mbao kinachowezesha faragha. Rafu za vitabu upande wa kushoto na madirisha makubwa yanayoleta mwanga wa asili huongeza hali ya umakini. Mazingira haya yanasisitiza usafi , utulivu na ari ya kusoma.

Kitanda kimefunikwa na shuka ya rangi ya samawati yenye michoro ya mistari vikiambatana na mito miwili meupe iliyopangwa kwa nadhifu. sehemu ya chini imefunikwa na kitambaa chenye muundo wa almasi ukuta wa nyuma ukiwa na kitambaa cheupe kilichoning'inizwa juu. Sakafu inaonekana laini na yenye uangavu ikiakisi utulivu wa chumba kidogo kilichopangiliwa kwenye kevu na mpangilio wa kupumzika.

Vitanda vya juu, na chini vinne vimepangwa katika sakafu ya kijani, na dirisha lenye pazia la kupendeza, ngazi zinaambatanishwa kwa kila kitanda zikiashiria utaratibu wa nafasi ya malazi. Mlango wa kijani ulioandikwa exit unaongeza usalama na mwongozo wa kutoka.

Wanafunzi na wakufunzi wamekaa kwenye chumba cha kisasa kilicho na viti vya samawati wakizingatia mawasilisho yanayoonyesha kwenye skrini kubwa mbele, komputa mpakato na karatasi za mafunzo zimepangwa mezani kwa nidhamu huku sakafu ya krimu na zulia jekundu vikiongeza mvuto wa mazingira, dirisha dogo na mwangaza wa ndani hujenga hali ya mafunzo ya kitaalamu.

Madawati yaliyotenganishwa kwa mbao yanatengeneza mazingira ya kujifunza ya faragha na utulivu. Viti vyeusi vilivyopangwa kwa mpangilio, madirisha makubwa yenye mapazia ya buluu na kiyoyozi ukutani vinaongeza hali ya starehe darasani. Mpangilio huu unasisitiza nidhamu na upangaji bora wa nafasi ya kusomea.

Wachezaji wa kuogelea wanashiriki mashindano katika bwawa safi lenye mistari ya njano. Wanatumbukia majini kutoka majukwa maalumu huku watazamaji wengine wakifwatilia tukio chini ya mahema yenye rangi angavu. Mazingira haya yanasisimua roho ya michezo na ushindani.

Wachezaji vijana, wamesimama kwa mistari kwenye uwanja wa wazi, kila mmoja akiwa ameinua mpira juu ya kichwa kama sehemu ya mazoezi ya kuratibu mwili. Nyuma yao, kuna majengo yenye maandishi na miti michache inayozunguka eneo hilo. Mazingira haya yanaashiria ushirikiano wa kimwili, nidhamu ya michezo na hamasa ya mafunzo ya pamoja.

Watu wameketi kwenye meza ya mbao yenye sura ya viwandani wakisoma vitabu na kuchambua karatasi wakizungukwa na rafu za vitabu zilizo jaa maarifa, sakafu ya vigae na dirisha kubwa linaloleta mwanga wa asili huongeza utulivu wa mazingira haya kujifunza. Mandhari huakisi juhudi za utaaluma usomaji wa kina na utamaduni wa kujieleimisha ndani ya maktaba ya kisasa.

Jukwaa limepambwa kwa fanaka na mapambo ya rangi nyekundu, nyeusi na dhahabu ,likiwa na watu wawili walioketi kwenye benchi ambao mbele ya meza yenye maandishi Jesus saves. Mavazi yao ni ya rangi angavu yakieleza uzingativu wa tamaduni au tukio la kidini. Mandhari hiyo huakisi mkusanyiko wa imani na ushirika wa kijamii.

Wanafunzi wa shule ya msingi wamesimama wakiwa na miti mikononi mwao wakijiandaa kushiriki shughuli ya upandaji miti. Mwalimu yuko katikati akitoa maelekezo huku jengo la shule lenye paa la rangi ya machungwa likionekana nyuma. Mandhari hii inaashiria juhudi za elimu ya mazingira na mshikamano wa jamii katika kuhifadhi mazingira.

Kundi la wanafunzi waliovaa sare za shule wamesimama mbele ya jukuwa la kanisa. Baadhi wakishika vyeti vya wengine wakitazama kwa furaha. Meza ya mbao imetandikwa mbele yao. Pembeni kuna vyombo vya mziki kama ngoma na kinanda. Mandhari ya pazia kahawia na maandiko ya ukuta inaongeza makuti afya wa utoaji wa vyeti

Watu wawili wako ndani ya maktaba. Mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu, kinachoendeshwa kwa umeme. Mwingine amesimama akiwa na kompyuta kibao mkononi. Safu za vitabu zenye lebo kama J na K zinawazunguka zikiashiria mpangilio wa kielimu. Mandhari wa kisi hali ya ushirikiano na upatikanaji wa maarifa kwa wote, bila kujali hali ya kimwili.

Mtu amevaa hoodie ya samawati na kijivu yenye ukingo wa kijani akiwa na vipokeasauti vyeusi kichwani. Runinga iliyo nyuma inaangaza mwanga wa samawati huku rafu ya picha na vitabu ikiongeza mandhari ya nyumbani. Taswira hii huleta hisia za mapumziko ya kimtandao katika mazingira ya starehe.

Mtu ameketi mezani katika chumba chenye mwanga wa kutosha akiwa amevaa shati ya manjano na akitumia komputa mpakato anashikilia kitu mkononi huenda ni kitafunwa akichanganya kazi na mapumziko kwa mtindo usio rasmi. Ngazi zilizopo nyuma na mpangilio safi wa chumba uakisi usanifu wa ndani wa kisasa na mazingira yanayochacha uzalishaji. .

Mtoto ameketi kwenye kiti maalum akicheza na kifaa cha mbao chenye maumbo ya rangi mbalimbali juu ya meza yake. Ukuta wa kijani uliopambwa na michoro ya wanyama huongeza mvuto wa kimazingira. Mandhari huonyesha ujumuishaji na uhuru wa kujifunza kupitia michezo.

Wanafunzi wakishirikiana mezani wakiandika au kuchora chini ya uangalizi wa mtu mzima anayewasaidia. Vifaa vya kujifunzia vimepangwa mbele yao ikibainisha mazingira ya kujifunza pamoja. Hali hii inaonyesha motisha na usaidizi wa kielimu.

Watu wawili wanashirikiana kukamilisha nyumba ya ndege kwa kutumia vifaa vya useremala. Mashine ya kuchimbia inatumika kwa uangalifu, huku vifaa vingine vikiwa mezani. Mandhari yanaakisi ubunifu na kazi ya mikono katika mazingira ya workshop.

Watoto wawili wanaheza kwa furaha kwenye sakafu yenye rangi wakizungukwa na vichezeo. Mmoja wao ana miguu ya bandia yenye michoro nyekundu akivaa viatu vya samawati. Mpira mwekundu uk karinu ukiongeza mvuto wa mazingira ya michezo.

Mwalimu anawasiliana na mtoto kwa ishara za mkono mbele ya chati ya namba za rangi. Mazingira ya darasa yanaongeza hamasa ya kujifunza kwa njia ya kuona. Mbinu hii huimarisha uelewa wa hesabu kwa watoto wa umri mdogo.

Mvulana ameketi kwenye maabara ya kompyuta akitumia mguu wake kushika kipanya huku skrini ikionyesha picha mbalimbali. Vifaa za ziada kama vichwa vya sauti vipo karibu vikieleza mazingira ya kujifunza yaliyojaa ubunifu na ujasiri wa kibinafsi. Taswira huakisi ushiriki tofauti katika mazingira ya teknolojia.

Mtu mmoja ameketi mbele ya kompyuta ndani ya chumba cha ofisi au maabara ya tehama huku wengine wakifanya kazi kwa bidii kwenye kompyuta zao. Mazingira haya huonyesha ushiriki katika kazi za kidijitali au elimu ya kiteknolojia.

Mtu mzima na mtoto wameketi mezani wakijishugulisha na shughuli ya kuchora kwa kutumia crayons za rangi tofauti, karatasi na michoro miduara, upinde wa mvua na mikato isiyoeleweka ikionyesha ubunifu wa pamoja. Mandhari hii huonyesha mshikamano wa kizazi, kujifunza kupitia michezo na uchochezi wa fikra bunifu kwa watoto kupitia sanaa.

Mtoto anachora mezani huku akisaidiwa na watu wawili waliovaa mashati ya kijivu na manjano. Kalamu za rangi na vifaa vya sanaa vimetandazwa na kuta zimepambwa kwa michoro ya kuvutia. Mazingira haya yanasisitiza ujifunzaji wa ubunifu darasani.

Katika bwawa la kuogelea, watu wawili wamevalia mavazi ya kuogelea yenye rangi ya waridi, mmoja akiwa na kofia ya rangi ya samawati, mwingine nyeupe, wakiwa majini mmoja anashikilia mwingine kwa utaratibu, kana kwamba wanatekeleza mazoezi ya kuogelea, au mafundisho ya usalama majini.

Watoto watatu wameketi sakafuni wakiwa karibu, mmoja akishika silofoni yenye rangi angavu, mwingine amevaa fulana ya samawati yenye madoa na watatu akiwa amemkumbatia kwa upole. Mandhari ya nyuma inaonyesha watoto wengine na rafu zilizojaa vifaa vya kujifunza. Taswira huakisi furaha ya watoto, ujumuishaji wa jamii na mazingira ya kujifunzia yenye hamasa.

Watoto wanaketi darasani, kila mmoja kwenye dawati lake, wakijishughulisha na kazi ya darasa. Mmoja yuko kwenye kiti cha magurudumu akionyesha mazingira jumuishi ya elimu. Picha za kuchora ukutani na mwanga wa madirisha makubwa hujenga hali ya kujifunza kwa furaha na usawa wa upatikanaji wa elimu.

Watu wamekaa na kusimama katika eneo la kujifunza wakiwa na vitabu vya jalada la samawati mikononi. Mazingira haya yanaonyesha umoja wa kielimu, majadiliano ya kikundi na hali ya kusoma kwa pamoja, uwepo wa vitabu na ushirikiano kuashiria hali ya upatikanaji wa maarifa na nguvu ya kijamii kujielimisha.

Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu kwa umakini akiwa amevalia sweta ya kijani na suruali ya samawati. Mandhari ya nyuma ni ya darasa lenye meza, watoto wengine na hali ya kujifunza. Taswira hii inaangazia ujumuishaji wa watoto wote katika mazingira ya elimu.

Mtoto aliyevalia fulana ya manjano anashika brashi yenye rangi mkononi huku meza mbele yake ikiwa na penseli za rangi na vifaa vingine vya sanaa. Mikono yake imetapaka rangi ya kijani na manjano, akionyesha hali ya kujieleza kupitia ubunifu. Mandhari uashiria furaha, changamfu wa ujifunzaji wa kisani na uhuru wa mawazo ya mtoto.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anazingatia kitabu alichoshika akiwa katika maktaba yenye vitabu vilivyopangwa kwa mpanglio mzuri kwenye rafu. Shati lenye mapambo linaongeza mvuto wa mwonekano wake huku mazingira ya elimu yakieleza usawa wa fursa na ujumuishaji wa kijamii. Mandhari yote huamsha hisia ya kujifunza kwa uhuru na kudhamini maarifa bila vikwazo.

Mtu ameketi kwa utulive kwenye kita cha kijani huku akitumia kompyuta yenye skrini na kibodi ya kipekee ya rangi ya samawati na nyeusi. Vichwa wa sauti nyeupe vimefungwa shingoni na meza yenye rangi ya kijani na nyeupe huongeza upambanuzi wa mazingira. Mandhari huakisi ubunifu wa kiteknolojia, faragha ya kazi na matumizi ya vifaa vinavyosaidiaupatikanaji wa taarifa kwa urahisi

Mwanamke ameketi sakafuni pamoja na msichana mdogo wakishirikiana kusoma kitabu kwa makini. Mavazi yao ya rangi ya waridi na manjano kuleta mwangaza wa urafiki huku kiti cha magurudumu kukiwa kando kama ishara ya usawa wa upatikanaji. Mandhari uhakisi upendo wa kujifunza, utulivu wa familia na mazingira jumuishi yenye msaada.

Mtu aliyevaa shati la machungwa anatumia ishara za mikono akizungumza na mwenzake, aliyevalia shati la kijani yenye michoro, wakiketi kwa makini mbele ya kompyuta na karatasi mezani. Mchana huangaza mimea ya ndani huku mazingira ya chumba yakisisitiza hali ya kujifunza ushauri au mjadala wa kitaalamu wenye uzingatifu wa mawasiliano.

Wanafunzi wawili wamejikita katika shughuli ya kujenga kwa kutumia vipande vya plastiki vya rangi mbalimbali. Sweta ya manjano na samawati wanazovaa huleta utofauti wa mvuto wa kimasomo, huku ubao mweusi nyuma ukisisitiza mazingira ya darasani. Mandhari huakisi ushirikiano, ubunifu, na hali ya kujifunza kwa vitendo.

Watu wawili wamekaa bega kwa bega mezani katika ofisi ya kisasa wakiwa wanashirikiana kuangalia skrini ya komputa. Mmoja amelekeza kidole kwenye kioo kana kwamba anaeleza au kufafanua jambo muhimu kwa mwenzake. Mandhari ya nyuma yanaonyesha maeneo mengine ya kazi na wafanyakazi wengine yakidokeza shughuli za kila siku katika mazingira ya kikazi yenye ushirikiano na mawasiliano ya timu. Mazingira haya yanaashiria umakinifu, teknolojia na kazi ya pamoja.

Mtu ameketi kwenye sofa la kijani kibichi akisoma kitabu kikubwa kilichofunguliwa akiwa amevaa mashati ya kijani na kijivu. Mandhari ya nyuma yana vitabu rafu na viti vya samawati yakiashiria mazingira tulivu ya maarifa na kujifunza. Mwanga unaopenya huongeza hali ya utulivu na umakini.

Wafanyakazi wawili waliovaa sare za kazi za samawati wako ndani ya karakana mmoja akiwa na komputa kibao na mwingine akimsikiliza kwa makini. Meza yao ina vifaa vya kupimia na vipande vya chuma huku rafu nyuma ikijazwa na Sanaa za kazi. Mazingira haya yanaakisi hali ya umakini, ubunifu na kazi za kiufundi kwa ushirikiano.

Mtoto ameketi kitandani akiwa na sare ya samawati na nyeupe. Pembeni kuna miguu ya bandia na mikongojo miwili. Mandhari ya vitanda tofauti na blanketi za rangi mbalimbali huleta hisia ya matumaini na utunzaji katika mazingira ya afya. Mazingira haya yanasisitiza huduma jumuishi na uwezo wa kuendelea licha ya changamoto.

Mtu aliyevalia koti jeupe la kitaalamu anazungumza na aliyevaa shati jekundu huku wote wakiwa na vifaa vya kuandika na karatasi mezani. Kifaa cha kielektroniki kilicho kwenye kasha la kijani kinaashiria ufuatiliaji wa takwimu au uchunguzi na mandhari ya kijani kwenye ukuta huleta utulivu wa mazingira ya ndani. Mazungumzo yao jhjenga taswira ya ushirikiano wa maarifa au mafunzo ya kitaaluma.

Watoto wawili wanawasiliana kwa lugha ya alama huku wakivalia vifaa vya kusaidia usikivu. Mwalimu anayechunguza kwa makini, anashiriki kwa kalamu na karatasi. Mazingira yanachangia hali ya kujifunza yenye fikra na umakini.

Mtu aliye kwenye kiti cha magurudumu amejitosa katika kusoma kitabu akiwa ndani ya maktaba tulivu yenye rafu zilizopangwa kwa ustadi. Vifaa vya kisasa vya kiti vinaonyesha uhuru wa kujiendesha huku mwangaza wa ndani ukionyesha mazingira rafiki kwa kujifunza.

Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akiwa na mavazi mepesi ya samawati na nyeupe. Mikono yake ikiwa mbele kwa utulivu, nyuma yake kundi la watu wamesimama wakiongea kwenye ukuta wenye rangi ya kijivu na manjano. Mandhari hii inaakisi umoja wa matumaini na muktadha wa kijamii unaojali ushirikishwaji.

Watu wanashiriki mjadala kwenye warsha ya ndani wakiwa wameketi kwenye viti vilivyopangwa. Mmoja wao yupo kwenye kiti cha magurudumu akishiriki kikamilifu kwa kalamu na karatasi mkononi. Mandhari yenye mwanga na madirisha makubwa yanatoa hisia ya mazingira ya kitalamu na jumuishi.